Daktari wa kiume wa meno alievaa koti lefu la rangi nyeupe akiwa anatoa huduma za matibabu kwa mama alieketi juu ya kiti akiwa amepanua kinywa na daktari akiwa anamkagua kwa umakini.

Daktari wa meno alieva mavazi ya rangi ya bluu akiwa anatowa huduma za matibabu kwa mgonjwa wa kike, alielazwa juu ya kitanda akiwa amepanuwa kinywa na daktari huyo akiwa ana muhudumiya.

Daktari wa meno aliyevaa mavazi ya rangi ya buluu akiwa anamuhudumia mgonjwa aliyelala juu ya meza, akiwa amepanua kinywa na daktari akiwa anatumia vifaa vya chuma kwa ajili ya kung'oa jino.

Madaktari wawili wa meno wakiwa wanatoa huduma za matibabu kwa mgonjwa wa kike aliyelazwa juu ya kitanda, akiwa amepanua kinywa; huku mmoja akimmulika na mwingine akiwa anamhudumia.

Madaktari wa meno wawili wa kiume wakiwa wanatoa huduma za matibabu kwa mgonjwa wa kike aliyelala juu ya kitanda, akiwa amepanua kinywa mmoja akiwa anamulika na mwingine akiwa anamchunguza.

Madaktari wawili wa meno wakike na wa kiume waliovaa mavazi ya rangi ya bluu, wakiwa wanatoa huduma za matibabu kwa mgonjwa aliyelazwa juu ya kitanda akiwa apepanua kinywa na kuchomwa sindano.

Vijana wa kike na wa kiume wakiwa wanafanya zoezi la upandaji wa mche wa mti, wakichimba shimo kwa kutumia mikono na kufukia wote kwa pamoja, wakiweka viganja vya mikono kwenye udongo huo kuonyesha ishara ya umoja au utunzaji wa mazingira.

Mazingira hatarishi ambayo yana maji machafu yaliyotuama na kuziba barabara, ambayo hutumiwa na vyombo vya moto, ikiwa ni magari na pikipiki, pamoja na watembea kwa miguu, wakiwa wanashindwa kupita upande wa pili wa barabara hiyo.

Mazingira hatarishi kwa binadamu kuishi, kwani kuna maji machafu yaliyotuama katika eneo moja kwa mda mrefu; ambayo huweza kusababisha magonjwa mbalimbali, pia umesababisha mmomonyoko wa udongo, kuna miti iliyoanguka na nyumba zilizo na mabati chakavu.

Mazingira hatarishi kukiwa na maji mengi yaliyotuama na kuziba barabara ambayo inatumiwa na watembea kwa miguu pamoja na vyombo vya moto ikiwa ni magari, mengine yakijaribu kuvuka upande wa pili na kuzama kwenye maji haya.

Mazingira hatarishi yaliyo na maji machafu yanayotiririka kwa kasi ambayo ni mafuriko, kukiwa na msichana aliyedumbukia kwenye maji hayo akiwa anapewa msaada wa kuvutwa kutoka kwa watu waliosimama pembezoni kwenye kibaraza.

Vifaa mbalimbali ambavyo vinatumiwa na madaktari kwa ajili ya kufanyia zoezi la upasuaji kwa matibabu mbalimbali, vikiwa ni pamoja na: visu vyenye ncha kali, mikasi, mabakuli madogo pamoja na bomba linalotumika kufyonza damu.

Mazingira mazuri ya jengo kubwa la hospitali kukiwa na sakafu iliyopakwa rangi nyekundu, madirisha makubwa yaliyotengenezwa kwa kutumia vioo na viti ambavyo hutumiwa na watu kupumzika wakati wakisubiri kupatiwa huduma.

Daktari wa kiume aliyevaa koti refu la rangi jeupe akiwa anakagua maendeleo ya mtoto aliyeketi juu ya kitanda pamoja na mama yake, mkononi akiwa ameshikilia makaratasi ambayo anaandika maendeleo ya mtoto huyo.

Daktari wa kiume aliyevaa koti refu la rangi jeupe, aliyebobea katika matibabu ya magonjwa ya binadamu, akiwa anamchoma sindano, katika kidole cha mgonjwa ili kutoa damu na kuifanyia vipimo, kisha kutambua magonjwa aliyonayo mgonjwa huyo.

Daktari wa kike aliyevaa koti refu la rangi nyeupe akiwa katika chumba cha hospitali akifanya vipimo kwa mama mjamzito aliyelala juu ya kitanda akiangalia maendeleo ya mtoto aliyepo tumboni kwa kutumia kompyuta.

Daktari wakiume aliyevaa koti la rangi jeupe akiwa ameketi katika ofisi yake, mezani kukiwa na kompyuta mpakato karatasi na kalamu, nyuma yake kukiwa na rafu ya mbao ambayo imehifadhi vitabu mbalimbali.

Madaktari wawili wakiwa wameketi katika maeneo ya ofisini, mmoja akiwa anaandika makaratasi akitumia kalamu na mwingine akiwa anabonyeza kibodi ya kompyuta.

Daktari wa kiume aliyevaa koti refu la rangi nyeupe akiwa anakagua maendeleo ya mtoto aliyekaa juu ya kitanda pamoja na mama yake, akiwa ameshika makaratasi yanayoonyesha vipimo mbalimbali.

Kundi kubwa la vijana wa kike na wa kiume wakiwa wenye nyuso zenye furaha ,wakiruka juu na kunyoosha mikono wakimaanisha kua wana afya nzuri kimwili na kiakili.

Mama aliyeketi katika kitanda kilichopo kwenye wodi ya wazazi ndani ya chumba cha hospitali akiwa amempakata mtoto mchanga aliyevalishwa kofia na mashuka ili asiweze kupatwa na baridi.

Kundi la wamama pamoja na watoto wao wakiwa wamejikusanya kwa pamoja, ambapo wanapatiwa msaada wa vitu mbalimbali ikiwemo; maziwa ambayo wanapewa kwenye vikombe watoto hao.

Kundi kubwa la wamama pamoja na watoto, wakiwa katika eneo la jengo la hospitali ambapo wameketi wengine wakisimama, ili kusubiri kupatiwa huduma za matibabu kwa watoto hao.

Kundi la wamama pamoja na watoto wakiwa wamekaa wengine wakisimama katika jengo lililo na uwazi mkubwa la hospitali wakiwa wanasubiri huduma za matibabu kutoka kwa daktari aliyebobea katika magonjwa ya watoto.

Madaktari wawili wa meno waliovaa mavazi ya rangi ya kijani, wakiwa wanatoa huduma za matibabu kwa mgonjwa aliyelala juu ya kitanda, akiwa amepanua kinywa na madaktari hao wakiwa wanamfanyia uchunguzi.

Mwanamke akiwa katika chumba cha hospitali ambapo watoto wamelazwa katika vyumba vidogo vilivyotengenezwa kwa kutumia plastiki, zikiwa na matundu ambayo yanapitisha hewasafi kwa mtoto mchanga.

Mwanamke aliyebeba pochi mkononi akiwa anachuma jani la rangi ya kijani kutoka kwenye mme ambapo hutumika kama dawa ya asili pale inapoandaliwa na kutibu magonjwa mbalimbali katika mwili wa binadamu.

Uandaaji wa dawa za asili unaotumika kwa kutumia vitu mbalimbali ikiwemo majani ya rangi ya kijani yaliyopo katika kikombe pembeni kukiwa na bakuli linalotumika kusaga majani hayo pia kuna chupa ndogo zenye vitu mbalimbali dawa hizo hutumika kutibu magonjwa yanayopatikana katika mwili wa binadamu

Uandaaji wa dawa za asili au za kienyeji unaofanyika kutoka katika majani ya rangi ya kijani yakiwa juu ya kibao kilichotengenezwa kwa mbao ngumu kwa muundo wa duara, dawa hiyo hutumika kwa ajili ya kutibu magonjwa mbalimbali katika mwili wa binadamu.

Kijana wa kiume akiwa anauza dawa za asili au za kienyeji ambazo zimekwisha andaliwa vizuri na kuhifadhiwa katika makopo madogo inaetumika kutibu magonjwa mbalimbali yanaepatikana katika mwili wa binadamu.

Uandaaji wa dawa za asili zitokanazo na vitu mbalimbali kama vile mizizi, magome ya miti, majani yaliyokauka, mbegu, matunda zikiwa zimehifadhiwa katika mabakuli na kupangwa juu ya meza ambapo dawa hizo hutumika kutibu magonjwa mbalimbali.

Mmea ambao una majani ya rangi ya kijani ambayo hutumika kama dawa ya asili pale inapoandaliwa vizuri kwa kuchemshwa au kusagwa, ambayo inatibu magonjwa mbalimbali katika mwili wa binadamu.

Mkono ukiwa unachuma jani la rangi ya kijani kutoka kwenye mmea uliostawi vizuri, ambayo hutumika kama dawa pale itakapoandaliwa vizuri, ili kutibu magonjwa mbalimbali yanayopatikana katika mwili wa binadamu.